Duka la kisasa linaonekana kuwa limejaa bidhaa mbalimbali za mtindo zikiwemo nguo, mifuko na vitu vya mapambo vilivyopangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Kuta moja umefunikiwa na miwani mingi ya jua huku kukiwa na nguo zenye rangi mbalimbali zimepangwa katikati ya duka. Taa zenye rangi nyekundu zimeongeza mwangaza wa kuvutia kwenye dari na kuna picha kubwa za wanawake zilizopamba ukuta.

Duka la kisasa limejaa bidhaa mbalimbali, likionyesha rafu nyeupe zilizojaa saa za mikononi zenye mitindo tofauti, miwani ya jua, na labda vipodozi au manukato. Chini kuna mabati ya glesi yenye bidhaa nyingine kama mikufu, au vifaa vya elektroniki kidogo, vyote vikiwa vimepangwa vizuri chini ya taa angavu. Mteja mmoja anaonekana upande wa kushoto, akichunguza bidhaa, akionyesha shughuli ya kawaida ya ununuzi.

Duka la nguo limejaa bidhaa za watoto zenye rangi mbalimbali zikiwa zimetundikwa kwenye stendi za duara na kupangwa vizuri kwenye rafu. Kati ya bidhaa hizo, kuna benchi nyeusi ndefu ya kukalia, ikionyesha mazingira safi na yaliyopangika tayari kwa wateja.

Duka la nguo na viatu lenye jina italiano kiume na kike likionyesha bidhaa mbalimbali. Ndani kwenye dirisha la duka kuna bendera ya Italia. Ndani unaweza kuona rafu zilizojazwa viatu vya aina mbalimbali pamoja na ngozi zilizoninginizwa zikionyesha mkusanyiko wa mitindo ya kiume na kike. Duka linaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na linatoa taswira ya nafasi iliyojaa bidhaa za kisasa.

Duka la bidhaa za wanawake likionyesha rafu nyeupe zenye taa zinazongaa. Kwenye rafu hizo kuna mikoba maridadi, viatu vya kisigino, miwani ya jua, kofia za mitindo na shanga zenye kuvutia; zote zikipangwa kwa uzuri kuonyesha anasa na mitindo. Juu kabisa kuna bango lenye picha za wanawake wawili waliovalia kofia likiongeza mvuto wa kike kwenye onyesho hilo la bidhaa.

Chumba cha nguo kilichopangika vizuri. Kuna nguo nyingi za kisasa zilizoning'inizwa kwenye kabati nyeupe zikiwemo tishati nyeusi zenye nembo nyekundu ya v,jaketi zenye rangi mbalimbali na mashati. Chumba kinaonekana cha kifahari na chenye mwanga mzuri kikionyesha mkusanyiko wa nguo maridadi.

Duka la viatu linanionyesha safu pana ya viatu vilivyo pangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na nyekundu zikiwemo sandali, viatu virefu na viatu vya kawaida. na baadhi ya nguo zikining'inia upande wa kushoto. Mwangaza mzuri unaangazia bidhaa na kuandaa mazingira na kuvutia na ya kisasa yanayowakaribisha wateja kuchunguza aina mbalimbali za viatu vinavyo patikana.

Duka la nguo la mwonekano wa kisasa na sakafu ya mbao inayongaa. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza za duara zikionyesha rangi mbalimbali. Taa nyingi zinavyongaa zinatoa anga za nafasi nzima na kuna kioo kikubwa kunacho akisi mazingira kikifanya duka lionekane pana na la kuvutia.

Duka lililo jaa bidhaa na rafu zikiwa zimejipanga vizuri vikiwa na jeans na nguo zingine juu kuna bango kubwa la offer likionyesha kuna punguzo la hadi asilimia arobaine kwa bidhaa teule. Meza katikati ina nguo zilizo kunjwa vizuri ikionyesha mazingira safi na yenye kuvutia ya ununuzi.

Duka la nguo za mitumba. Limejaa wateja wakichagua nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye vibati na meza vikiwemo sare za shule zilizotangazwa kwa punguzo. Watu wanatembea miongoni mwa rafu zilizojaa mavazi wakichunguza bidhaa kwa makini katika mazingira yenye shughuli nyingi.

Rafu za duka zilizopangwa vizuri zikionyesha aina mbalimbali za vitu na vifaa ikiwemo shanga, pete, mikufu na saa ambazo zimepangwa kwa uzuri kwenye standi nyeusi na nyeupe zikitoa mwonekano wa kuvutia na wa kisasa wa bidhaa zinazouzwa.

Duka la kisasa la nguo, likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri ndani yake. Nje ya duka sakafu inang'aa na kuakisimwaga, ikionyesha mazingira safi na ya kuvutia. Wateja wachache wanaonekana wakitembea karibu na mlango wa duka, wakionyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Duka la nguo likionyesha rundo la fulana zenye rangi mbalimbali, zikiwa zimekunjwa vizuri, na kupangwa kwenye kamba za kuvalia nguo.

Ndani ya duka au ofisi inayoonekana kama mapokezi ikiwa na kaunta nyeupe yenye nembo ya Vivo kwa rangi ya chungwa mbele yake. Juu ya kaunta kuna kompyuta na vitu vingine vidogo na nyuma yake kuna skrini kubwa ya televisheni iliyoning'inia ukutani ikionyesha picha ya mwanamke. Pembeni ya kaunta kuna chupa kubwa ya maji na ukuta wa nyuma una pazia jeusi upande wa pili kulia.

Duka la kuuza nguo likiwa na ofa kubwa ya 67%. Ndani ya duka kuna safu za nguo zilizopangwa vizuri kwenye vibati zikiwemo mashati ya polo ya rangi tofauti kama vile samawati, kijivu na nyeupe. Nguo zingine pia zinaonekana zikiwa zimekunjwa na kupangwa kwenye meza. Mwangaza wa kutosha unaangazia eneo la mauzo na kuna vifaa vya kuonyesha nguo vinavyoonekana nyuma.

Duka la kisasa la nguo likiwa na rafu zilizojaa nguo zilizo pangwa vizuri. Meza za kuonyesha bidhaa mbali kama vile viatu shati na mazingira ya ndani yenye mwanga mzuri na muundo wa kifahari.

Mwanamume akisafisha au kurekebisha gari jekundu aina ya stesheni wageni . Anaonekana akitumia kifaa cha shinikizo la maji kusafisha ndani ya gari, ambalo linaonekana kuwa katika mchakato wa parapati au marekebisho makubwa. Kwani milango ya mbele na ya nyuma upande wake zimefunguliwa, au zimeondolewa. Mazingira yanayoonyesha eneo la nje, labda karakana au sehemu ya wazi ya matengenezo ya magari.

Gari kubwa la kifahari likiwa jeusi na kung'aa. Limesimama ndani ya chumba cha maonyesho cha kisasa na sakafu nyeupe na madirisha makubwa yanayoakisi mwanga. Magurudumu yake yana muundo wa kuvutia na paa lake lina reli la mizigo likionyesha umaridadi na uwezo wake wa kusafiri.

Gari jeupe aina ya Honda likiwa limeegeshwa barabarani mchana. Gari lina namba ya usajili KCM 709K na linaonekana kuwa katika hali nzuri, likiwa na muundo wa kisasa na taa za mbele zenye kung'aa.

Trela kubwa ya kubeba magari yenye rangi ya samawati iliyokolea ikiwa imesimama mbele ya jengo la viwanda ina ghorofa mbili za kupakia magari na mfumo wa kuinua majimaji. Inaonekana kuwa tayari kwa usafirishaji wa magari mengi ikionyesha uwezo wa kubeba mizigo mizito na kurahisisha upakiaji na upakuaji.

Trela kubwa ya kubeba magari yenye staha mbili, ikiwa imepakia magari kadhaa meupe na meusi, yakisafirishwa chini ya anga safi ya samawati. Magari hayo yamepangwa kwa ustadi kwenye gari hilo refu, likionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito barabarani, huku mandhari ya majengo na miti ikionekana nyuma.

Gari la safari, huenda aina ya Toyota au vani nyingine ya utalii, likiwa limeegeshwa kwenye njia ya vumbi huku milima yenye miamba na mimea michache ukionekana nyuma yake chini ya anga safi ya samawati, ikionyesha mandhari ya kuvutia ya porini au hifadhi ya wanyama nchini Kenya.

Gari ya aina ya Toyota yenye rangi nyeusi au kijivu ilyokoza, ikiwa imepakiwa nje kwenye sehemu yenye changarawe na nyasi kidogo. Gari hili linaonekana likiwa katika hali nzuri; likiwa na paa la mizigo na magurudumu safi. Na nyuma yake kuna ukuta au jengo lenye lango la samawati likionyesha mazingira ya kawaida ya maegesho.

Gari safi fedha aina ya Toyota ikiwa imeegesha kando ya barabara ya matofali. Mbele ya gari kuna namba ya usajili ya Kenya na taa zake za mbele zinang'aa, zikionyesha muundo wake wa kisasa. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa jengo la kibiashara na mimea, inatoa hisia ya mazingira ya mjini.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari chenye nafasi kubwa na mwanga mwingi, magari kadhaa meusi yamepangwa kwa safu kwa mpangilio mzuri. Yanang’aa chini ya taa zinazong’aa kutoka dari. Sakafu safi yenye viti vyeupe vilivyopangwa kwa usawa vinaongeza hisia ya utulivu na mpangilio. Mbele ya chumba, karibu na mtazamaji, kuna gari jeupe lenye rimu zinazong’aa, likivutia macho ya kila anayeingia

Gari jeusi la Mazda demio, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, ikiwa na reams nyeusi na fedha zinazong'aa. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa, ikiwemo gari jeupe la kubeba mizigo na gari la kifahari la rangi ya fedha. Eneo lina miti michache na watu wachache wakiwa mbali, chini ya anga angavu.

Watu watatu wawili wa kiume mmoja wa kike wamesimama katikati ya magari mawili, mwanaume mmoja akiwa amevalia suti na ameshika faili. Wote wanaonekana kuwa na tabasamu.

Gari limeegeshwa nje. Ni gari la abiria lenye namba ya usajili KCM 709S na ishara ya themanini nyuma yake. Inaonekana kuwa gari la kawaida la usafiri nchini Kenya.

Sehemu ya nyuma ya gari ya aina ya subaru nyeusi ikiwa na buti wazi ikionyesha nafasi kubwa ya mizigo na viti vya nyuma vilivyo kunjwa. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe au kokoto na sehemu ya gari jingine linaonekana upande wa kushoto.

Duka la viatu lenye ukuta wa zambarau. Rafu ndefu zimejaa aina mbalimbali za viatu vya kiume na vya kike vikipangwa kwa utaratibu. Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na viatu vilivyopangwa chini, akionyesha shughuli hiyo kwa duka.

Soko ya ufundi ya Wamaasai lililojaa bidhaa mbali mbali kama: shanga, mikufu, vikuku na sanamu za wanyama kama punda milia. Inaonekana ni duka lenye bidhaa nyingi za kitamaduni za Kiafrika.

Duka zamani la rekodi lenye kuta za mbao zilizopabwa kwa mabango na picha. Rafu zimejaa ma elfu ya rekodi huku gramaphone ya zamani yenye honi ya dhahabu ikisimama katikati kuna pia rekodi ya zamani na kabati la mbao lenye droo likionyesha mkusanyiko mkubwa wa mziki wa kale.

Soko la wazi lenye viatu vingi vya ngozi vinavyoonekana kuwa vikiwa vimetandikwa au kupangwa kwa mauzo. Mtu anaonekana akichagua viatu kushiria biashara inayoendelea. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi yakionyesha soko la kitamaduni au duka dogo la barabarani.

Kundi la vikapu vilivyotengenezwa kwa mikono vikiwa na rangi mbalimbali na vimepangwa vizuri vikitengenezwa kwa ustadi na kuakisi utamaduni wa kiafrika. Vimeundwa kwa nyuzi asilia na vinaweza kutumika kwa matumizi mbalimbali.

Soko yenye shughuli nyingi ambapo mtu amesimama katikati na bidhaa mbalimbali zinazoning'inia zikiwemo shanga na mapambo. Upande wa kushoto kuna kibanda chenye vitu vingine vya kuuza huku barabara ikiwa wazi mbele. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na yenye mwanga wa asili.

Soko la kimaasai linachangamka. Limejaa bidhaa za mikono zenye rangi mbalimbali kama vile shanga, vinyago na nguo za kitamaduni chini ya paa la chuma. Wafanyabiashara na wanunuzi wanatembea katikati ya vibanda vilivyojaa bidhaa za kipekee.

Soko la kuvutia la kimasai likionyesha meza iliyojaa bidhaa za sanaa za rangi na shanga za masai, zikiwemo vikuku na mikufu mbalimbali. Wafanya biashara wawili wanaonekana mmoja akiwa ameketi na mwingine akishughulika na bidhaa wakionyeaha utamaduni tajiri na biashara hai ya soko hii.

Soko lenye bidhaa nyingi za rangi na kuvutia kama vile shanga, vikuku na mapambo mengine ya kitamaduni. Rangi mbalimbali zimetawanyika kila mahali zikionyesha utajiri wa sanaa na ufundi wa eneo hilo zikiunda mandhari yenye uhai na shamra shamra.

Duka la nguo, labda la Kiafrika. Inaonyesha rafu zilizojaa vitambaa maridadi na nguo zilizokunjwa vizuri, zenye rangi na michoro mbalimbali. Katikati kuna manekini iliyovalia koti la kijani kibichi yenye mapambo ya mraba. Upande wa kulia, kuna nguo zilizoning'inia. Pia zenye rangi na mifumo ya kuvutia.

Marundo ya magunia makubwa yanayojulikana kama mitumba au bale yaliyojazwa nguo za mitumba. Magunia haya yamefungwa vizuri kwa kamba nyeusi imara ili kushikilia nguo ndani yake. Baadhi ya nguo ndani ya magunia zinaonekana zikionyesha rangi tofauti tofauti.

Bidhaa za shambani zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Juu kuna ndoo kadhaa zilizojaa viazi. Chini kuna safu ndefu za karoti na matango. Inaonekana kama soko la mboga au duka la vyakula.

Rundo kubwa la nguo mbalimbali zikiwemo mitumba ambazo zimekusanywa mahali pamoja. Nguo hizo zina rangi na mifumo tofauti tofauti zikiwa zimerundikana kwa fujo na kuunda mlima wa vitambaa. Katikati ya rundo hilo kuna nguzo ya mbao inayopita katikati ikionyesha mazingira ambayo huenda ni soko la mitumba.

Mandhari ya mji. Mbele kuna majengo marefu yenye ghorofa. Baadhi yakiwa yamepakwa rangi angavu kama njano, na mengine yakiwa bado hayajakamilika. Chini ya majengo hayo kuna vibanda vya kibiashara na soko lenye shughuli nyingi. Anga ni safi likiwa na mawingu meupe iliotawanyika. Na nyaya za umeme zinazoonekana zikipita angani. Lori jeupe limeegeshwa barabarani.

Mtazamo wa ndani wa chumba kikubwa cha kisasa kinachong'aa kwa sakafu ya mbao ngumu yenye rangi ya joto. Upande wa kushoto, milango mikubwa ya vioo hufunguka kuelekea nje ikiruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia. Ukuta wa kulia una sehemu ya kiburudani iliyoundwa maridadi ikiwa na paneli na marumaru nyeupe na sehemu nyeusi za kioo zikionyesha muundo wa kisasa wa kifa...

Anga la samwati lenye mawingu meupe linatanda juu ya jengo kubwa la ghorofa likisimama kando ya barabara. Chini ya jengo hilo kuna vibanda vya soko vilivyojengwa kwa mbao na mabati, vikionyesha shughuli za kibiashara za kila siku. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa maisha ya mjini na biashara ndogo ndogo chini ya jua kali.

Majengo mawili marefu jini ya angaa safi ya samawati, jengo la kushoto lina rangi ya kijani kahawia na lina dirisha zenye nondo huku likiwa na jina ambalo limeandikwa juu. Jengo la kulia ni jeupe ina balcony zenye matofali nyeupe na nondo chuma, waya nyeusi zinapita katika ya picha.

Mandhari pana ya ardhi kame na tambarare, yenye mimea michache na vichaka vilivyotawanyika Ikipishana na mashamba yaliyolimwa kwa mbali. Majengo machache yanaonekana yakionyesha makazi au miundo mbinu iliyotawanyika. Anga ni safi na milima au vilima vinaonekana kwa mbali kabisa vikichangia utulivu ya mazingira haya ya wazi.

Jengo refu la kisasa limesimama kwa fahari katikati ya miti mirefu yenye majani mabichi au maua mekundu, chini ya anga la samawati safi. Jengo hilo jeupe lina balkoni pana zenye vioo vya samawati.

Majengo mawili ya kipekee yenye usanifu wa kitamaduni, yakijengwa kwa mbao na paa za nyasi. Jengo la mbele lina ghorofa kadhaa, kwenye balkoni za mbao zilizopambwa, zikionyesha ustadi wa ujenzi. Mbao zilizokatwa zimepangwa chini karibu na majengo, zikionyesha shughuli za ujenzi au uhiifadhi wa kuni.

Jengo refu za ghorofa kadhaa likiwa na kuta za rangi ya kujivu na sehemu ya chini rangi nyepesi, labda nyeupe au rangi ya mchanga, na paa nyekundu. Madirisha mengi yenye fremu za mraba yanaonekana kwenye kila ghorofa. Upande wa kushoto wa picha nyaya za umeme zinaning'inia juu ya anga la samawati safi lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Bango la kijani kimbichi lenye maandiko meupe linalosomeka likiwa limetundikwa kwenye guzo mbili za chuma katikati ya eneo lenye udongo na mimea michache , nyuma yake kuna jengo la matofali lisilomalizika likiwa limefunikwa na kivuli kirefu .

Majengo mawili tofauti na uzio wa mabati mbele. Jengo la mbele lina muundo wa kipekee likiwa na kuta za manjano na fremu za samawati huku likionekana kuelea kidogo juu ya ardhi. Nyuma yake kuna jengo refu la ghorofa, lililojengwa kwa mtindo wa kawaida wa majengo ya makaazi, likionyesha madirisha mengi. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na uzio wa mabati wenye rangi mbalimbali unaongeza mguzo wa maisha ya kila siku.

Mandhari ya wazi na ardhi tupu yenye rangi ya udongo ikinyoosha mbele. Juu ya upeo wa macho, chini ya anga ya samawati iliyo wazi na mawingu machache meupe, kuna jengo kubwa la kisasa, likisimama pekee yake katikati ya utulivu ya mashamba. Njia chafu inaonekana ikipita katikati ya mandhari hii ikiongeza hisia ya nafasi kubwa na utulivu.

Jengo la kisasa labda chuo kikuu lenye kuta za rangi ya dhahabu na madirisha mengi meusi. Unaonekana kuwa na ngazi za nje zinazoelekea kwenye viingilio vya vyumba kadhaa na paa la bati linaonekana juu.

Majengo meupe ya kisasa yaliyo na miti na mimea ya kijani kibichi mbele yake chini ya anga la samawati safi. Kuna kuta nyeupe na ua mweusi wa chuma, pamoja na miundo miwili mieupe inayofanana na paa au makazi ya magari, yote yakiwa katika mazingira ya asili yenye miti mingi kwa mbali.

Jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana kuwa katika hatua za mwisho za ujenzi, au vimekamilika hivi karibuni likiwa na madirisha ya kioo na kuta za matofali ya rangi ya kahawia.

Jengo la duka kubwa likiwa na ishara yenye maandishi Quickmart na naembo ya fresh and easy upande wa kulia. Chini ya nembo hiyo kuna ishara nyingine ndogo nyekundu inaashiria cafe .Jengo linaonekana kuwa na kuta za giza na madirisha makubwa na kuna miundo ya chuma au nguzo mbele ya jengo. Waya za umeme zinaonekana zikipita juu ya jengo.

Duka kubwa la vifaa vya elektroniki likiwa na safu ya mashine za kufulia. Mashine hizi zimepangwa kwa uzuri kwenye onyesho la rejareja zikiangazia wa kisasa na kiteknolojia ya hali ya juu na kuunda mazingira safi na yaliyopangwa vizuri ya ununuzi.

Jengo refu lenye madirisha mengi. Juu lina alama nyekundu ya Naivas na chini yake kuna alama ya Summit Institute na ghorofa ya nane, kwa herufi zao rangi ya samawati. Mbele ya jengo kuna miti mirefu na kijani kibichi.

Duka la Clean shelf limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa nyingi za michuzi na bidhaa za karatasi kama tishu zote zikipangwa vizuri kwenye rafu ndefu zinazonyooka mbele zikionyesha wingi wa mpangilio safi wa maduka makubwa.

Duka kubwa yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali kama vile biskuti, nafaka na vitu vya nyumbani vilivyopakiwa vizuri. Rafu hizo zimepangwa kwa mpangilio, zikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana kwa wateja, huku kukiwa na njia pana katikati inayoruhusu wateja kupita na kuchagua bidhaa kwa urahisi. Mwanga mzuri unajaza nafasi hio, ikionyesha rangi ya maumbo ya vifungisho vya bidhaa na kuunda mazingira ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la kuuza vifaa vya nyumbani na elektroniki, unaweza kuona safu ndefu za majiko na gesi ya umeme upande wa kushoto na nyuma kuna eneo la televisheni kubwa na vifaa vingine vya elektroniki. Wateja na wafanyakazi wanaonekana wakitembea ndani ya duka.

Ndani ya duka kubwa inayoonyesha sehemu ya bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu vya aina tofauti vilivyopangwa kwenye rafu mbele huku nyuma kukiwa na safu ndefu ya bidhaa zingine na watu wakitembea katikati ya corridor yenye taa nyingi zinazong'aa kutoka dari.

Duka la vyakula limejaa bidhaa likionyesha mkate na keki safi zilizopangwa kwa wingi mbele. Rafu za friji zimejaa bidhaa upande wa kushoto huku taa za kuning'inia zikitoa mwanga laini juu ya bidhaa mbalimbali na kuunda mazingira ya kupendeza ya ununuzi.

Soko la wakulima au duka la vyakula kuna aina nyingi za matunda na mboga zilizopangwa vizuri kwenye masanduku na vikapu. Kwa mbele kuna masanduku yaliyojaa nyanya ndogo nyekundu na nyuma yake kuna rundo la matunda ya zambarau na ndizi. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri yakionyesha bidhaa mpya.

Onyesho la kuvutia la keki na bidhaa nyingine za mkate zilizopangwa vizuri ndani ya kabati la kioo la duka la mikate. Kuna keki za rangi mbalimbali baadhi zikiwa na matunda na chokoleti na pia kuna safu za vitafuno vya dhahabu vilivyoandaliwa kwa ustadi chini yake vyote vikiashiria utamu na ubora.

Sehemu ya nje ya duka kubwa la Chandarana la chakula. Kupitia kwa dirisha ya duka, inawezekana kuona baadhi ya bidhaa za mboga na matunda zikiwa zimepangwa ndani huku mteja mmoja akionekana akichagua bidhaa ikionyesha mazingira ya kawaida ya ununuzi ya duka hilo.

Sehemu ya ndani ya duka la Quickmart ikiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stedi. Na upande wa kushoto kuna gari ndogo la Quickmart. Sakafu inaonekana safi na kuna taa zinazong'aa zikionyesha mazingira ya ununuzi yenye mpangilio.